Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kikubwa chenye miundombinu tata ya chuma na nyaya. Kuna nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya za umeme za volti ya juu, na pia kuna vifaa kama vile vikati za mzunguko na transfoma. Chini ardhi imefunikwa na mawe madogo meusi, na kuna vinjia vinavyojengwa kwa zege vinavyopita katikati. Eneo hili linaonekana kuwa muhimu kwa usambazaji wa umeme.

Hi ni nguzo kubwa ya umeme wa juu inayobeba nyaya za kusambaza umeme. Nguzo hio imesimama wima chini ya anga labuluu lenye mawingi machache meupe. Chini ya nguzo kuna uzio wa chuma wenye ncha kali na nguzo ya zege mbele yake. Mbele ya uzio kuna shamba la mahindi au mimea mimngi iliyoota ikionyesha mazingira ya vijijini au nje kidogo ya mji.

Hili ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia kofia ngumu na fulana za usalama, wakitembea ndani ya eneo la kiwanda. Kuna mabomba makubwa ya chuma na miundo ya chuma yanayopita juu, ikionyesha mazingira ya viwanda. Mandhari inaonekana kuwa na majengo makubwa ya viwanda nyuma, na anga ya buluu iliyo wazi. Watu hawa wanaeza kuwa wafanyikazi au wageni wanao tembelea kituo hicho cha viwanda.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme wa juu ikiwa imesimama wima chini ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe. Nguzo hiyo ni ya chuma na inaonekana kuwa na ya sehemu ya juu zenye rangi ya zambarau ikionyesha labda ni mpya au imerekebishwa. Kuna nyaya nyingi za umeme zilizonyooshwa kutoka kwenye nguzo hiyo zikipotea kuelekea mbali. Chini ya nguzo kuna mandhari ya kijani kibichi yenye miti michache na ardhi kame ikionyesha mazingira ya mashambani au nusu jangwa.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme wa jotoardhi kilicho katika eneo la mlima na nyike kame. Majengo makubwa yenye mapaa ya kijani yanaonekana pamoja na mfumo wa mabomba na mashine zinazotoka mvuke, ishara ya matumizi ya nishati ya joto kutoka ardhini. Pia, kuna nyaya za umeme na minara ya kusambaza umeme. Mazingira yanapendeza kuwa hii ni sehemu ya mradi mkubwa na wa nishati mbadala kama vile kituo cha Olkaria kilicho Kenya.

Hii ni daraja au njia ianayoelekea kwenye kituo cha kuzalisha umeme au bwawa kubwa la maji. Njia hiyo ina kingo za rangi ya zambarau na nguzo za taa za barabarani pande zote mbili. Mwishoni mwa njia, kuna miundo mbalimbali ya viwanda ikiwemo kreni kubwa ya njano na jengo dogo la rangi ya buluu na nyeupe. Eneo lote limezungukwa na maji likionyesha kuwa ni bwawa au ziwa.

Hiki ni kituo cha kupozea na kusambaza umeme, kuna minara ya chuma, nyaya za umeme kwa juu, transfoma na vifaa vingine vya umeme vilivyofungwa ndani ya uzio wa usalama. Kituo hiki kinatumika kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali baada ya kushushwa nguvu kutoka kwenye gridi kuu.

Haya ni maji yanayopita, labda ni mtoni. Mto huu inaonekana kuwa mchafu zaidi. Kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye maji yale wakiokota baadhi ya taka, pia kando kuna takataka ambazo zimesanywa na pia watu wanaonekana wakiwa mahali pale. Kando yao kuna majumba ambayo imejengwa kwa mabati na mengine yakiwa yamejengwa kwa matope. Sehemu hii inaonekana kuwa ni hatari kwa binadamu wanaoishi karibu.

Hawa ni pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiwa na jengo refu la jiji nyuma yao, linaloonekana liko mbali. Hii inaashiria mchanganyiko wa maisha ya porini na mazingira ya mjini, labda katika eneo kama vile hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, ambako wanyama pori huishi na mji mkuu.

Haya ni mazingira yanayoonekana kuwa macahafu zaidi, kuna maji ambayo yamesimama pale barabarani pia matope yanaonekana, kwa upande mwingine kuna taka ambazo zimesanywa na kuna watu wanaoonekana wakitembea mahala pale.

Huyu ni mnyama wa pori anayejulikana kama vile chui. Chui huyu ana madoadoa meusi na nyeupe, pia macho yake yanaonekana yakitazama karibu na maji yaliyoko mbele yake. Nyuma yake kuna mti na pia mazingira yanaonekana na nyasi ya kijani kibichi. Mazingira haya ni kama ni ya porini. Pia kuna fence ambayo imepita upande wa nyuma.

Hili ni dampo, ambalo limejaa karatasi na aina mbalimbali za takataka. Kando yake, kuna mtaro ambao umechimbwa na pia, kuna baadhi ya karatasi na chupa zinazoonekana ndani. Kuna watu wanaoonekana kwa umbali wakiwa wamebeba magunia migongoni mwao, labda, wameokota vilivyo vya maana katika takataka hizi.

Huyu ni mnyama wa pori ,anayejulikana kama vile kiboko. Kiboko huyu ,anaonekana akitoa matone ya damu shingoni, labda amejeruhiwa. Pia, kichwani amevalishwa vazi, ambalo linaonekana likiwa limefunga macho yake. Afisa wa polisi anaonekana akikimbia, labda, tendo hili linaonyesha kiboko huyu anasafirisha kutoka mahali hapa hadi kwenye pori lake.

Haya ni magari yanayopitana kwenda sehemu mbili tofauti, yakiwa kwenye barabara. Gari moja ni la aina ya matatu la watalii, limeandikwa KDH 783Y,huku lingine limeandikwa KB3668P.Mbele yao kuna simba. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya porini, pia miti inaonekana kuwa ni ya kijani kibichi na kuna mwangaza wa jua kali.

Hawa ni wasanii wa kikabila wakifanya onyesho la kuvutia la kuzawasisha miili ndani ya ukumbi mkubwa. Wasanii hawa wamevaa mavazi yenye madoa kama chui. Mbele kuna watu watano wakiwa wamejipanga kwa usawa moja akionekana kama kiungo kikubwa wengine wakimtegemea. Upande wa kushoto wa picha kuna wanamuziki watatu wakiwa wamekaa na kupiga ngoma wakiendana na onyesho. Nyuma yao kuna viti ulivyopangwa kwa safu katika kumbi vikiashiria kuwa ni ukumbi wa tamasha au maonyesho.

Hili ni eneo lenyes hughuli nyingi linalofanana na soko lililo wazi nchini Kenya. Kuna nyaya ndefu zilizochanganyikana zikionyesha kuwa kuna shughuli za ujenzi. Upande wa kulia kuna nji iliyojaa taka na matope meusi pamoja na reli inayoonekana kuwa haitumiki. Makazi yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana kando ya njia hio. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia hio. Upande wa kushoto kuna pikipiki ambayo imeegeshwa na mwavuli wa rangi ya pinki.

Huu ni mto unaoonekana ukipitisha maji. Kando yake kuna takataka ambazo zimesanywa mahali pale. Pia kuna mtu aliyevalia nguo ya kijani kibichi na kofia ya machungwa akiokota baadhi ya karatasi na kuweka kwenye gunia. Kando kuna majumba ambayo yametengenezwa mengine yakiwa ya mabati na mengine ya matofali. Pia kuna kivukio au daraja inayoonekana kuonyesha usafiri.

Huu ni mto mpana na tulivu uliotiririka katikati ya mandhari ya asili yenye mimea mingi. Pande zote za mto zimefunikwa na miti mirefu na vichaka vyenye majani ya kijani kibichi vikiakisi uzuri wa msitu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na mwanga wa jua unaonekana kuakisi kwenye uso wa maji kuongeza uzuri wa mandhari. Picha inatoa hisia ya utulivu na asili isiyoguswa sana.

Hawa ni wanyama wa pori wanaojulikana kama vile ndovu. Ndovu hawa wako kwenye sehemu tambarare kwani haina hata nyasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya jua kali. Upande mwingine kuna watu wanaoonekana wakiwa wametazama ndovu wale, baadhi yao wakichukua kamera. Pia kuna miti inayoonekana kwa upande mwingine.

Hapa panaonyeshwa sehemu ambapo maji yalikuwa yanapita zamani au mto. Kuna taka ambazo zimejaa kwenye maji yale machache. Pia, kuna majengo ya mabati ambayo yamejengwa upande mwingine. Kuna miti ambazo zimewekwa nyaya za stima ili kupitisha umeme.

Huyu ni kifaru. Kifaru huyu anaonekana amelazwa chini huku amefungwa kitambaa shingoni. Kuna afisi wa polisi ambao wamemshika. Pia, maafisa hao wamevalia sare za kijani kibichi na glovu za samawati.

Hawa ni ndege wawili wanaofanana. Wenye madoadoa meusi na meupe kwenye manyoa yao. Wakiwa wamesimama karibu na kila mmoja. Wana miguu mirefu na miambaba ya rangi ya manjano, na macho yao yanaonekana kuwa makubwa na ya rangi ya njano. Wamesima kwenye ardhi yenye mawe na udongo mwekundu. Huku nyuma yao kukiwa na mimea mingi ya kijani kibichi inayoashiria makazi yao ya asili au porini.

Haya ni mawe mengi yanayoonekana . Kuna mto unaopita kwenye mawe yale huku ukimwaga maji mengi. Kando, kuna mimea ya kijani kibichi inayoonekana . Pia, kuna mizizi ya mimea inayoonekana kwenye mawe yale. Kuna mwangaza wa jua unaoonekana kuashiria ni wakati wa mchana.

Hapa ni mahali panapoonekana kuwa na matope mengi zaidi. Matope haya labda yametokana kuwa na mafuriko. Pia kuna baadhi ya watu ambao wako karibu na mabati. Kuna mabanda ambayo yameangushwa, labda yameporomoshwa na kuwekwa kwa mvua hio. Pia kuna watu walio mbali wakiwa wanaonekana na mitungi. Picha hii inaonyesha madhara ya mafuriko katika sehemu mbalimbali nchini Kenya.

Hawa ni simba wawili ndume katika mazingira ya wazi pengine Savana. Simba mmoja amesimama akinguruma mdomo wake ukiwa wazi na manyoya yake yamesimama akionyesha nguvu na ukuu. Simba wa pili amelala chini karibu naye akionekana mtulivu zaidi. Ule teuli wenye manyoya refu yanayoashiria undume wao. Nyuma yao kuna eneo la wazi lenye nyasi na anga la buluu yenye mawingu machache yakionyesha mazingira yao ya asili ya pori.

Hawa ni vifaru wawili mmoja akionekana kuwa mkubwa na mwingine mdogo wamo kwenye nyasi ambacho ni chakula chao nyasi inaonekana kuwa ndefu kidogo nyuma kuna miti inayo onekana na pia mawingu yanaonekana kwa umbali. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya jua kali.

Hili ni kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za buluu zenye nyimbo, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Miti mingi viliovyo vilivyotayari kupandwa inaonekana mbele yao. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya wazi yenye miti mikubwa zaidi na majimbo machache kwa mbali, ikionyesha kuwa shughuli hio inafanyika nje. Zingine katika bustani au eneo la uma. Watu hao wanaonekana kushiriki kikamilifu na baadhi yao wakiwa wameshika zana za bustani.

Kuna twiga wawili wanaoonekana. Twiga mmoja anaonekana akiwa karibu na chuma ambayo labda imemzuia kupita. Kuna mtu anayeonekana akiwa anamtazama twiga yule huku amevalia mkoba. Mazingira yanaonekana yakiwa ya kijani kibichi. Pia kuna miti inayoonekana. Kwa upande mwingine kuna jumba linaloonekana na mahali hapa panaonekana labda ni mahali pa kuhifadhi wanyama au kwenye pori.

Huu ni mto. Maji katika mto huu yanaonekana kuwa machafu zaidi kwa mwonekano wa rangi yake. Kando kuna karatasi ambazo zimetapakaa kote. Kwa upande mwingine kuna daraja linaloonekana huku magari yakionekana yakipita. Pia kuna baadhi ya watu ambao wanapita katika daraja hili. Kando ya mto mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Hili ni bomba kubwa la maji likipita juu ya mto au mkondo wa maji unaoonekana kuwa na maji machafu labda yenye matope. Bomba hilo linaunganishwa na sehemu kadhaa kwa kutumia flanges na inaonekana kushikiliwa na nguzo za saruji. Nyuma ya bomba kuna mimea na baadhi ya majengo yanayoweza kuonekana kwa umbali. Hali ya mazingira inaonekana kuwa ya asili na labda karibu na makazi.

Haya ni majengo enye muundo tafauti kuna gorofa ambazo zimejengwa kwa motafali huku majengo mengine madogo yamejengwa kwa mabati, pia kuna nyanya za stima ambazo zinasaidia kusambaza umeme. Kuna baadhi ya miti ambaye inaonekana, mazingira yanaonekana kuwa ni ya duni sana.

Huu ni mto, maji katika mto huu yanaonekana kuwa ni machafu kulingana na yanavyoonekana kwa rangi yake. kuna watu wanne ambao wamevalia makoti ya kijani kibichi ambao wanajaribu kutoa takataka mahali hapa. Kando ya mto kuna takataka ambazo zimejengwa mingi na pia kuna nyumba za mabati ambazo zimejengwa kwa upande mwingine.

Hawa ni kundi la wanaume wengine wakiwa wamevaa fulana za njano zinazong'aa. Wakifanya kazi katika mazingira machafu ama wamesimama ndani ya maji mewasi nyevuvu na wanatumia miti mirefu kusanya takataka na vifaa vilivyotupwa. Nyuma yao kuna milima mikubwa ya taka ikionyesha kuwa eneo hilo limejaa na taka. Baadhi ya nyumba ya vibanda vimeweza kuonekana kwa umbali.

Huyu ni fisi aliyesimama kwa nyasi ndefu. Fisi huyu ana manyoya yenye madoa na anaonekana kutazama mapicha kwa nusu kugeuka. Nyasi zinazoigeuka zinaonekana kuwa kijani kibichi na kavu kwa baadhi ya maeneo. Fisi huyo anaonekana kuwa katika mazingira yake ya asili labda katika mbuga ya wanyama pori au eneo la porini nchini Kenya.

Huyu ni mwanamume akitembea kwenye eneo lenye matope na maji machafu akibeba mzigo mkubwa wa manjano mgongoni mwake na ndoo nyeupe yenye alama ya boss mkononi mwake. Amevalia buti ndefu za mvua. Nyuma yake kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati yaliyopinda na yaliyochakaa. Yanaashiria eneo la makazi duni. Nguo zimeanikwa nje na mazingira kwa jumla yanaonyesha uhaba wa msingi na changamoto za kimaisha. Inaonekana kama baada ya mvua kutokana na matope na maji yaliyotuama.

Mazingira yanaonyesha labda mahali hapa ni sehemu ya ukame, kuna sehemu ya nyasi yenye rangi ya zambarau. Pia kuna miti midogo midogo. Jua linaonekana likiwa kali zaidi na pia mawingi juu yametanda, kwa umbali kuna milima inayoonekana.

Huyu ni twiga mzima akitembea kwenye eneo la miti na vichaka. Twiga huyo ana rangi yake ya asili ya kahawia na madoa. Nyuma yake kuna miti mingi isiyo na majani mengi ikionyesha huenda ni msimu fulani au aina ya miti. Kushoto mwa twiga kunachombo kinachofanana na kibanda cha kulishia wanyama. Eneo lote linaonekana kuwa asili au hifadhi ya wanyama.

Haya ni maporomoko ya maji yenye nguvu, yakishuka kutoka kwenye miamba mikubwa iliyofunikwa kwa mimea. Upande wa kushoto, kuna mizizi mikubwa ya miti iliyoning'inia kwenye miamba na bomba la kijani linaloonekana juu likipita juu ya eneo hilo. Mandhari ni ya asili na inaonekana kuwa na unyevunyevu mwingi.

Huyu ni mwanaume ameketi chini karibu na chupa za plastiki tupu na madumu ya njano. Anaonekana akishika hose ambayo pengine inatumika kujaza vyombo hivyo na maji. Nyuma yake kuna mkondo wa maji chafu uliojaa takataka na uchafu mwingine unaelekea kwenye makazi duni au eneo lenye watu wengi. Watu wengine wanaonekana kwa mbali wakifanya shughuli zao za kila siku karibu na jengo.

Huyu ni kifaru akitembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka au zenye rangi ya dhahabu. Katika mazingira ya wazi yanayoonekana kuwa hifadhi ya wanyama pori. Kwa nyuma kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu, yakionyesha tofauti kubwa kati ya wanyama pori na maendeleo ya mjini. Hii ni taswira ya kawaida inayopatikana katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya ambapo wanyama pori huishi karibu na jiji kuu.

Haya ni mandhari ya kipekee ya jiji la Nairobi Kenya. Mbele kuna wanyamapori kama nyumbu na swara wakichunga katika mbuga ya Nairobi National Park . Wakati nyuma yao kuna majengo ya juu ya jiji la Nairobi. Hii ni mfano wa mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mjini. Jambo linalofanya Nairobi kuwa mojawapo ya mji pekee duniani iliko karibu na mbuga ya wanyama.

Hili ni kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wakishiriki shughuli za upandaji wa miti. Wanafunzi wanaonekana wakiwa na furaha wakiwa wameshika miche ya miti na vifaa vya kumwagilia maji. Mazingira inaonekana ni ya shule yenye miti mingi na mandhari ya asili. Tukio hili linaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira. Ni elimu ya mazingira kwa watoto.

Huyu ni ngiri akiwa amelala ardhini karibu na uzio wa waya. Ngiri huyu anaonekana kuwa katika hali ya kupumzika au kulala akiwa na manyoya magumu na pembe zake ndefu zilizopinda. Mandhari inaonyesha mazingira ya kichakani au porini pengine kwenye hifadhi ya wanyama.

Huyu ni ndege akiwa karibu sana na mamba kwenye maji. Mamba anaonekana akijitokeza kwa kasi kutoka majini huku maji yakichuruzika, labda akijaribu kumvamia ndege huyo. Hali hii inaonyesha tukio la hatari au uwindaji katika mazingira ya mbuga au bwawa la asili.

Huyu ni mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizosokotwa akiwa amevalia koti la denim la bluu na suruali nyeusi. Ameketi juu ya blanketi nyekundu na nyeupe, iliyowekwa juu ya ardhi yenye majani na miti. Mikononi mwake ameshika gilasi ya kinywaji, chenye rangi ya waridi au nyekundu. Karibu naye kuna mbwa mweusi na mweupe amekaa. Kwa upande wa kulia, kuna kikapu cha picnic kilichofungwa na mkate mrefu uliowekwa ndani yake.

Huyu ni mbuni anayetembea kwenye pori ,Huku daraja ya reli likionekana, kwa umbali likipita juu ya mbuga hiyo Muundo wa reli unaonekana kuwa wa kisasa ,ukiungwa na nguzo nyingi kwa usawa, na huenda ikawa ni sehemu ya mradi wa reli ya kisasa sgr inayopitia maeneo ya mbuga nchini kenya. Mandhari ni ya pori lenye nyasi na vichaka, ikionyesha mwingiliano wa maendeleo ya miundo mbinu na mazingira ya asili.

Huu ni mto mchafu uliojaa taka ngumu kama plastiki na karatasi, unaopita karibu na makazi ya watu. Mazingira yanaozunguza yanaonekana kuwa ya hali ya chini, uku ikiwa na uwanja wa watoto upande mmoja. Hali hii inaashiria changamoto za uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya jamii, hasa watoto wanaocheza karibu na taka hizo.

Hili ni bomba kubwa la maji au la maji taka likiwa limewekwa kwenye mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini. Kando ya mtaro zimewekwa kwa mbao na miti kwa ajili ya kuzuia udongo usianguke wakati wa mvua. Maeneo ya mji yanaonekana kwa mbali, kuashiria kuwa kazi hii ni sehemu ya mradi wa miundombinu ya mjini.

Huu ni msafara mrefu wa magari ya safari , mengine yakiwa na paa zilizo inuliwa kwa jili ya kutazama wanyama pori , yakisimama kwenye njia ya udongo katika eneo kama lenye vichaka na nyasi kavu. Magari haya yana onekana kutumika kwa ajili ya utafsiri wa wanyama pori huku baadhi yakiwa yame beba namba za usajili za Kenya kama vile KDL 422H inayo onekana kwenye gari lililo mbele. Mandhari ina onyesha wazi mazingira ya hifadhi ya wanyama nchini Kenya labda wakati wa msimu wa kiangazi.

Hawa ni watu watatu wakitembea kwenye njia ya msitu. Wote wanaonekana wamevaa rasmi. Moja wa katikati amevaa suti ya kijivu, mwingine kushoto amevaa koti la blue na suruali ya beige na mwisho wa kulia amevaa vazi la Kiafrika lenye rangi mbalimbali. Mazingira ya kijani yenye miti mingi na njia yao ya udongo inaonekana kama ni matembezi ya kirafiki au ya kikazi katika mazingira ya asili.

Huyu ni chui aliye ndani ya uzio wa waya. Chui huyo anaangalia juu akiwa kwenye eneo la nyasi na udongo. Uzio wa waya unaonyesha kuwa mnyama yuko kwenye mazingira ya hifadhi au sehemu ya kufugia wanyama.

Huyu ni kifaru akiwa kwenye eneo la nyasi porini. Kifaru ni mnyama mkubwa wa porini mwenye ngozi ngumu na pembe moja au mbili na huishi maeneo ya mbuga. Mnyama huyu anaonekana akila majani ambayo ni sehemu ya chakula chake kikuu. Kifaru ni miongoni mwa wanyama walioko hatarini kutokana na ujangili na uharibifu wa makazi yao.

Hili ni kundi la nyani watatu aina ya kima, mmoja wao anaonekana kuitazama kamera ilhali, wawili wametazama upande wa kushoto. Nyuma yao kuna majani mabichi ambayo inaashiria labda wako kwenye msitu au eneo la kuhifadhi wanyama.

Huyu ni pofu au imbala dume anayeweza kutambulika kwa pembe zake ndefu zilizojikunja na zenye ncha kali. Ngozi yake ina rani ya kahawia, dhahabu na tumbo jeupe. Anaonekana akila nyasi fupi na mimea mingine katika eneo lenye nyasi nyingi na za kijani na udongo wenye mawe mawe. Jambo linaloashiria mzingira ya wazi, pengine bustani ya weanyama au hifadhi ya wanyamapori nchini Kenya.

Hapa ni mahali pa kuvukia, kuna bango linalo onyesha mtu akivuka pia kuna abiria anaye onekana akipita mahali pale. Kuna afisa wa polisi anaye linda usalama na kuelekeza dereva kitu cha kufanya pia kuna magari yanaonekana yakipita upande mwingine kuna pikpiki zinaonekana zikipita, hii inaonyesha usafiri nchini.

Haya ni makutano ya barabara yenye magari mengi yakiwemo mabasi yaliyokuwa yakienda polepole. Dari ya mabasi yana rangi angavu kama vile basi la pinki lililokuwa na maandishi Holy Sanctuary na Nicco. Kuna alama ya barabarani yenye fomu ya pembe tatu jekundu inayoashiria watembea kwa miguu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ya barabara na mvua kidogo ikionyesha unyevu. Kando ya barabra kuna vichaka vya kijani kibichi na miti.

Huu ni msongamano wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Magari mbalimbali yamekwama kwenye foleni ikiwemo basi la rangi ya njano na matatu jeupe lenye nambari ya usajili ya Kenya KAY 902X na limeandikwa masaba sacco. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna njia ya watembea miguu na uzio wa chuma. Watu wachache wanaonekana wakitembea a kusubiri. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu ya ghorofa mengine yakiwa na mabango ya matangazo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini Nairobi. Kuna magari yanayotembea barabarani ikiwemo pikipiki yenye mwendeshaji aliyevaa koti la rangi ya machungwa na gari la rangi ya machungwa lililombele yake. Upande wa kulia wa barabara kuna uzio wa chuma na jengo kubwa la kijani linaloonekana kama daraja la watembea kwa miguu likivuka barabara. Nyuma ya daraja kuna ishara ya hospitali ikimaanisha kuna hospitali karibu. Upande wa kushoto kuna matatu na basi dogo la abiria.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na ishara kubwa ya barabara juu yake. Inaonyesha mwelekeo na umbali wa mji mbalimbali nchini Kenya. Kwenye ishara hiyo kuna maelekezo ya kutoka na orodha ya miji kama Ruiru, Thika, Nyeri, Nanyuki, Garissa na Moyale pamoja na umbali wao. Magari na pikipiki yanaonekana yakisafiri kwenye barabara hiyo. Kwa nyuma yana majengo marefu, yana nguzo za mawasiliano ikionyesha mazingira mjini au karibu na jiji.

Hii ni barabara yenye magari yanayopita ambapo gari la njano la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu liko mbele. Magari mengine kadhaa ikiwemo magari meupe na nyeusi na lori nyeupe yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo. Kuna daraja au njia panda kwa mbali na miti ya kijani inayoonekana nyuma ya barabara ikionyesha mandhari ya nje. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo au mwanga mkali.

Hili ni basi la abiria, ambalo linaonekana kuwa matatu mjini Kenya, likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina rangi ya kijani na manjano na lina nambari ya usajili KCQ 782 P.Mbele ya basi kuna mtu amesimama akiwa amebeba bango lenye orodha ya maeneo ikiwemo, Uperhill, Community, Kenyatta, KMTC,Magadi na Kasneb. Kuna mabasi mengine yameegeshwa karibu, na watu wengine wamesimama kando ya barabara.

Hii inaonyesha mazingira yenye shughuli nyingi. Kuna barabara inayoonekana ya lami na taa za mwangaza. Kuna magari yanayooekana yakija upande huu mengine yakiwa yanaenda upande mwingine. Pia, kuna majengo yanayoonekana kwa umbali na miti ya kijani kibichi. Kando kuna miavuli inayoonekana, labda ikiwa ni soko.

Hili ni matatu mbili zikiwa zimeegeshwa barabarani zikiwa zimepakwa rangi ya kuvutia. Matatu ya mbele ina mlango wazi na inaandikwa Basaa. Matatu ya nyuma pia imeandikwa maua. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na matatu hizo. Inaonekana kama eneo lenye shughuli nyingi mjini labda karibu na kituo cha biashara au soko. Nyuma kuna majengo yenye maduka ikiwemo duka la dawa.

Hapa, panaonekana kuwa mahali pa shughuli nyingi. Kuna baadhi ya magari ambayo yameegeshwa mahali hapa, yakiwemo mabasi na magari ya binafsi. Kuna afisa wa polisi ambao wamevalia kofia nyeupe. Pia, kuna watu wengi wanaopita kando kule. Pia, kuna majengo mbalimbali ikiwemo ambalo limeandikwa Kenya Pharmacy Health Care kuashiria labda ni katika kituo cha hospitali.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini. Katika picha kuna matatu mbili zinazoshika sehemu kubwa ya fremu moja ikiwa ya buluu na nyingine ya rangi ya hudhurungi. Matatu ya buluu ina jina Talisman imeandikwa juu yake na namba ya usajili MSH EHEGH31. Watu wanaonekana wakiingia au kutoka kwa matatu pia wengine wakitembea barabarani.

Hii ni basi iliyoegeshwa kando ya barabara. Basi hio ina rangi ya kijivu na buluu na ina nembo ya Metrotrans pamoja na chapa ya Isuzu mbele. Kwenye mlango wake kuna orudha ya vituo na ishara ya nauli kwa mfano shilingi themanini. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi, wengine wakiingia huku wengine wakingoja. Kuna basi nyingine iliyokuwa imeegeshwa karibu na hii upande wa kushoto.

Hapa kuna basi mbili ambazo zimeegeshwa. Watu watatu wanaonekana wakiwa kando ya basi ile. Basi ya mbele imeandikwa perfect na ya nyuma imeandikwa Mombasa na Nairobi. Pia kuna jengo linaloonekana la ghorofa. Kuna nyaya za kupitisha umeme.

Hapa ni kwenye barabara ya lami. Kuna basi linaloonekana likiwa limesimama huku abiria akiwa mlangoni akiingia upande wa ndani. Kuna abiria wengine walio nje wakitaka kuingia kwenye basi hili. Pia kuna gari lingine linaonekana ni matatu na magari mengine yakiwa yamepanga foleni. Kuna watu wengi ambao wanaonekana kuwa ni wateja au ni wasafiri tu wenye shughuli zao. Pia kuna mtaro unaaonekana kando huku ukipitisha maji.

Dereva wa matatu au mhudumu wa basi mjini Nairobi. Kibao hicho kinaonyesha route ya usafiri kuelekea Mombasa Road, Utawala na Airways kwa nauli ya shilingi themanini. Neno Enabled inaonekana juu ya kibao, huenda ni jina la kampuni ya usafiri. Picha ime katikati ya jiji na watu na magari yako yanaonekana nyuma.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katika jiji labda Nairobi kutokana na bango lenye maneno Nairobi City linaloonekana kwa umbali. Katika picha kuna basi la abiria la rangi ya bluu na njano lililosimama au likisafiri polepole. Watu wengi wanaonekana kwenye njia ya wenda kwa miguu ya kuvuka barabara, huku baadhi wakiwa karibu na basi. Kuna miti mingi yenye majani mabichi, taa za barabara na majengo marefu nyuma.

Haya ni mabasi kadhaa moja ikiwa imeandikwa citi hopa yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Wtau kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na mabasi hayo, baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazoashiria wafanyikazi wa usafiri. Mazingira inaonekana kama kituo cha mabasi au kituo cha kupakia au kushusha abiria labda katika jiji. Baadhi ya watu wanaonekana wakiongea au wakisubiri.

Hili ni basi la City Shuttle yenye rangi ya bluu na njano likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina nembo ya Isuzu na namba ya usajili KDN 426A. Kuna watu wamesimama karibu na basi hilo na mijengo yanayoonekana nyuma.

Hii ni matatu au basi ndogo la abiria lenye rangi nyekundu na limechorwa kwa michoro ya graffiti mbalimbali ikiwa ni pamoja na neno Wu-Tang na Killer Deer . Matatu hiyo imesimama kando ya barabara ikiwezekana likipakia au likishusha abiria huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama karibu naye. Kwa nyuma kuna majengo marefu ya jiji na miti ikionyesha kuwa picha imepigwa katika mazingira ya mjini labda jijini Nairobi kutokana na namba ya usajili wa gari hili KDH 519N.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna baadhi ya mabasi ambayo yameegeshwa katika upande wa kushoto. Kuna baadhi ya watu wanaoonekana wakipanda kwenye mabasi yale. Pia kuna kondakta ambaye wamevalia nguo nyekundu. Kuna baadhi ya watu pia ambapo wanaonekana kuwa katika shughuli zao. Kuna yule ambaye ana mkokoteni na mwingine wa pikipiki. Kuna nyaya zinazoonekana na pia jengo refu. Mahala hapa panaonyesha labda ni biashara ya usafiri inaendelea.

Hapa panaonekana labda ni katika kituo cha mabasi kuna mabasi yanayoonekana yakiwa yamepanga foleni, basi moja limeandikwa perfect lingine lkiwa limeandikwa Mombasa na Nairobi, kuna baadhi ya watu wanaoonekana wakipita kwenye shughuli zao, pia kuna vikingi vyenye vinashikilia nyayo za stima huku zikipitisha umeme kando kuna majimba yanayoonekana labda ni majumba ya kukondisha au ya biashara.

Hapa labda ni kituo cha mabasi. Kuna basi ambayo imeandikwa commuter na nambari ya usajili KDG604Q . Kuna afisa wa polisi anayeonekana akiwa na mtu labda ni kondakta anayempa kitu inayoonekana kama pesa. Kuna mabasi mengine nyuma na upande mwingine kuna jengo linaloonekana likiwa limezingirwa na ua wa mabati. Kuna miti inayoonekana kwa upande mwingine. Jua linaonekana kuashiria ni mchana.

Mazingira inaonekana hapa labda katika kituo cha magari. Kuna mama anayeonekana akipanda gari huku nyuma yake kukiwa na mtu amevalia sweta nyekundu. Pia kuna mtu wa kiume amevalia shati la samawati. Gari hili linaonekana kuwa ni gari ambayo limetumiwa kwa muda au lenye utunzi ngumu. Juu yake kuna bango ambayo imeandikwa Aviation Village, Jua Kali labda ni mahali ambapo gari linaelekea.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji ambapo kuna magari ya abiria, pikipiki na watu wengi wakitembea. Askari wa trafiki wana ongoza magari na wanatembea kwa miguu. Kuna mabasi yenye rangi ya michoro yakuvutia kama moja iliyo andikwa Moana. Mandhari inaonyesha msongamano wa magari na watu, ishara ya shughuli nyingi mjini. Pia kuna mabango ya matangazo ya biashara na mikutano.

Hii ni barabara kuu ya njia nyingi. Inaonekana kuwa ni wa mji mkubwa. Kuna magari machache yanayoelekea pande zote mbili na katikati ya barabara, kuna uzio wa chuma unaotenganisha mwelekeo wa magari. Kushoto kuna mabango ya matangazo na majengo ya ofisi au taasisi. Kulia kuna mnara wa kijani unaosimama juu unaovutia macho. Mazingira yanaonyesha barabara safi, pana na yenye miundo mbinu ya kisasa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Hiki ni kituo cha mabasi katika mji. Kuna mabasi mbali mbali yaliyopakiwa ya abiria na bango linaloonyesha maeneo ambayo magari ya Lophas Drive husafiri kuenda kama vile Bypass, Greenspot, Kamakis, Kamakiskona. Pia kuna watu wanaoonekana wakifanya shughuli mbali mbali kama kusubiri kusafiri au kufanya biashara. Hii ni picha ya mazingira katika usafiri mijini.

Hii inaonyesha matatu yenye rangi ya bluu na mapambo ya kuvutia likiwa limeegeshwa kando ya barabara huko Kenya. Mapambo haya yanajumuisha michoro ya tai , neno King na picha ya yesu nyuma. Kuna abiria wanaopanda na kushuka na wanaume wawili waliovalia fulana za zambarau za king matatu, wanasimama karibu na mlango. Basi hili lina mabango yenye orodha ya njia ya maeneo inayopita kama vile Kasarani na Thika road.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari na pikipiki. Madereva wa boda boda wamevaa jaketi za usalama na ngumu na wanaonekana wakipita katikati ya magari yaliyosimama barabarani. Majengo marefu ya kibiashara yanaonekana upande wa kushoto yakionyesha kuwa hii ni ya mji au jiji yenye shughuli nyingi. Hali hii inaashiria changa moto za msongamano wa magari katika maeneo ya mjini.

Hiki ni kituo cha magari ya abiria katikati ya jiji ambapo magari yanatoa huduma za usafiri wa moja kwa moja kuenda miji kama Nyeri na Nakuru. Mabasi na matatu yameegeshwa kando ya barabara na kuna mabango yakuelekeza abiria kuhusu maeneo ya kuenda. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo la biashara mjini Nairobi huku jumba la Kenyatta International Conference Centre likionekana kwa mbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi mjini, inaonekana kuwa katikati ya jiji la Nairobi. Kuna mabasi ya umma maarufu kama matatu yakiwa kwenye foleni au kusimama kuwachukua abiria, watu mbalimbali wanaonekana wakitembea au kusubiri magari kando ya barabara. Majengo marefu na miti ya mapambo yanaonekana pande zote za barabara na mandhari inaonyesha maisha ya kila siku ya mjini nchini Kenya. Hali ya mwangaza inaonyesha ni mchana wenye mwanga mwingi.

Hili ni basi la umma la city hoppa next aina ya umeme au electronic bus likiwa limesimama barabarani katika jiji lenye shughuli nyingi. Abiria wanaingia au kufika kwenye basi hilo huku wengine wakitembea kando ya barabara. Mazingira yanaonyesha eneo la mjini lenye maduka. Magari mengine na watu wengi hali ya kawaida katika miji mikuu kama Nairobi.

Hiki ni kituo cha mabasi katika mji wa kisasa ambapo watu wanaonekana wakisubiri au kuingia kwenye magari ya usafiri wa uma. Kuna shughuli nyingi za watu na magari. Hali inayo ashiria pilka pilka za kila siku za usafiri mjini. Mabasi hayo yamepambwa kwa rangi Kali muundo ya kuvutia jambo la kawaida katika usafiri wa uma hasa nchini Kenya.

Haya ni mazingira yanayoonekana kuwa ya mjini. Kuna watu watatu ambao wanatembea huku wamebeba mizigo yao. Kando kuna magari ambayo yametunga foleni kwa ajili yakusafirisha watu na mizigo. Pia kuna jengo kubwa ambalo limejengwa pale kwa ajili ya kuishi.

Hili ni gari aina ya matatu ambalo limeegeshwa pale kwa ajili ya usafiri. Juu ya gari hili imebeba bango ambayo imeandikwa 500 2NK Sacco Nakuru Direct . Hii inaashiria kwamba gari hili inaenda muendo wa Nakuru kwa shilingi mia tano. Pia kando kuna duka ambalo limeandikwa Excel Baby Shop . Hii inaashiria kwamba kuna biashara inaendelea mahali hapa.

Huu ni udongo mwingi uliotenguliwa na rundo ikiwezekana kutokana na shughuli za ujenzi, uchimbaji au kilimo. Udongo unaonekana kuwa na mawe na vipande vya mimea. Katika sehemu ya kati ya picha kuna alama za kuvutwa au kuchimbwa labda zikitengenezwa na mashine au vifaa vizito. Pia kuna nyaya au vipande vya kamba vilivyotupwa shambani. Picha inatoa hisia ya eneo ambalo limefanyiwa kazi nzito ya ardhi au mazingira yaliyoharibika.

Hapa ni mahali pa kutupa taka, kuna karatasi nyingi zinazoonekana na takataka nyinginezo, kuna ukuta uliojengwa na matofali na kisha ukabomolewa, pia kuna mimea ya kijani kibichi inayoonekana, kando yake kuna jengo refu linaloonekana likiwa na mabati mekundu na ukuta wa samawati.

Hili ni gari kubwa aina ya transit good ambayo imeonekana imepakiwa mizigo. Gari hili lime andikwa gates make and clean . Kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia kofia pia nyuma ya gari kuna jengo inayoonekana ya matofali na pia jengo la gorofa , kuna miti inaonekana yenye matawi ya kijani kibichi.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hali ya ujenzi inayoendelea. Kuna mashine zinazoonekana zikiwa na minyororo ambayo imetumiwa kuinua kitu. Kuna baadhi ya watu ambao wamevalia jacket za machungwa na longi nyeusi. Kuna wengine waliomo ndani ya gari huku wengine wakiwa wamesimama kando. Upande mwingine kuna ua unaopita wenye matofali na pia miti inayoonekana ya zambarau.

Hii ni chemichemi nzuri ya maji, iliyotengenezwa kwa mawe, ikiwa na muundo wa ngazi mbili, maji yanaruka kutoka juu na yakimwagika chini, yakitengeneza maporomoko madogo ya maji. Sehemu ya chini ya chemihemi ina vichwa vya simba vilivyochongwa ambavyo kutoka humo maji yanatiririka. Nyuma ya chemichemi kuna majengo ya zamani yenye paa za vigae na chimney ,kuashiria mazingira ya kihistoria au ya kitamaduni, labda katika nchi ya Ulaya.

Hili ni lori la mizigo la rangi ya kijani likisafiri barabarani, labda likipakia mizigo au abiria. Juu ya lori kuna watu kataa wakiwa wamekaa, jambo ambalo linaweza kuashiria kuwa wasafiri juu wa mizigo. Nyuma ya lori kuna mifugo uliofungwa na kwa mbali kuna majengo ya jiji na miti. Picha inaonyesha mazingira ya mjini enye shughuli za kawaida za usafiri na usajili wake KCY 270Q kunaashiria kuwa picha imepikwa inchini Kenya.

Huu ni mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mradi wa miundombinu. Udongo ni mwekundu unaoashiria eneo lenye udongo wa aina hiyo ambao ni wa kawaida katika maeneo mengi mjini Kenya. Kando kando ya mfereji kuna udongo uliochimbwa na mawe. Mfereji unaonekana kuendelea mbali kuelekea upeo wa macho. Vivuli viwili virefu vya watu vinaonekana kwenye mfereji vikidokeza kuwa kuna watu wawili waliokuwepo wakati picha inapigwa.

Hiki kinaonekana kuwa ni kiwanda. Kuna pipe nne huku tatu zikiwa zinatoa moshi. Upande wa nyuma, kuna kizingiti cha waya wa umeme kinachopitisha umeme. Mawingu yanaonekana kwa kutanda.

Hii ni mifereji tatu inayo onekana, mifereji hii inaonekana ni ya kitambo au utunzi wake sio mwema kwa muonekano wa kutu pia inaonekana iki mwanga maji mengi na maji yale yanamwagika chini kuonyesha kuwa utunzaji wa maji pia si salama.

Huu ni mfereji mrefu uliochimbwa ardhini na ndani yake kuna maji machafu au matope. Kuta za mfereji zimetengenezwa kwa udongo mweusi. Maji yanaonekana kutuama na kuakisi mwanga kidogo juu ya uso wake.

Hii ni safu ya mabomba makubwa ya plastiki yenye rangi ya bluu. Mabomba haya yamewekwa chini kwenye udongo wenye matope au maji yaliyotuama yakionyesha kuwa labda yameletwa kwa ajili ya mradi wa ujenzi au miundombinu pengine wa maji au maji taka. Ukubwa wa mabomba unaonyesha kuwa yanaweza kutumika kusafirisha kuasi kikubwa cha maji au vimiminiki vingine.

Hili ni lori kubwa la mizigo lenye rangi nyeupe likiwa limejaa mifuko mikubwa iliyojaa taka au bidhaa zinazofanana na taka. Mifuko hii imebeba hadi juu ya lori na baadhi ya watu wanaonekana wameketi juu ya mzigo hiyo wakisafiri pamoja na lori. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na jengo kubwa la maandishi ya hoteli inaonekana nyuma. Pia kuna matatu ikiwa imeegeshwa upande wa kushoto wa picha ikionyesha zaidi mazingira ya Kenya.

Hii ni pampu ya maji ya umeme iliyounganishwa kwa mabomba ya plastiki kwa ajili ya kusukuma au kusambaza maji. Pampu hiyo ni sehemu ya mfumo wa usambazaji au usafishaji wa maji, na ipo chini ya chombo au mashine kubwa ambayo huenda ni tangi au, kifaa cha kusafisha maji. Mfumo huu mara nyingi hupatikana kwenye maabara, hospitali, viwanda, au vituo vya kusafisha maji.

Hii ni mifereji ya maji ya chuma ambayo maji yanatiririka kutoka ndani yake . Mifereji hiyo imefungwa ukutani na inaonekana kuwa ya zamani kutokana na kutu kwenye sehemu zake. Mazingira yanavyoonekana ni ya nje, huenda ni sehemu ya vyanzo vya maji ya jamii au maji ya bomba ya wazi yanayotumiwa na watu kwa matumizi ya kila siku kama kuoga, kufua au kunywa.

Hili ni eneo lililojaa takataka aina mbalimbali kama plastiki, karatasi, nguo na vyakula vilivyooza. Hali hii, inaashiria uchafuzi wa mazingira, ukosefu wa mifumo bora ya usimamizi wa taka na inaweza kusababisha athari kwa afya ya jamii na mazingira.

Hii ni safu ya bomba sita za maji za chuma, zilizowekwa kwa fremu ya chuma. Mabomba haya yana viunganishi vyaa plastiki na mpira, kwa ajili ya kusambaza maji. Na moja yao, inaonyesha maji yakitiririka. Hii inaonekana kuwa sehemu ya usambazaji wa maji, huenda ni kwa matumizi ya bustani, kambi au eneo la umma.

Hili ni bomba la plastiki lililozikwa ardhini likiwa limefukuliwa kwa ajili ya ukarabati. Eneo hili linaonekana kuwa na tope na maji yaliyotwama, uwepo wa mvua au uvujaji wa maji. Bomba limeunganishwa kwa kiunganishi cha chupa au plastiki na inayoonekana kama kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji maji. Kuna pia taka zilizotapakaa karibu ikionyesha uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo.

Huu ni mfereji mdogo uliojaa maji katikati ya shamba au eneo la wazi lenye udongo mweusi. Upande wa kushoto kuna nyasi chache zilizoota. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa, nguzo za umeme na miti chini ya anga la jua kali linaloonekana kama ni asubuhi au jioni kutokana na mwanga wa jua. Eneo lote linaonekana kuwa katika mazingira ya vijijini au nje kidogo ya mji.

Hili ni bomba la maji lililotengenezwa kwa chuma cha kung'aa likiwa na toni la maji likining'inia. Inaonekana kuwa bomba limefungwa lakini bado linadondosha maji kidogo. Jambo inaweza kuashiria uvujaji wa maji. Hili linaweza kusababisha upotevu wa maji na dalili ya itilafu ndogo inayohitaji marekebisho.